Bustani ya mboga imejaa mimea safi, inayofanana na lettuce, iliyopandwa kwa utaratibu, mimea imepangwa katika mistari mirefu ndani ya muundo unaoonekana kuwa chafu, na bomba nyeupe zinaonyesha mfumo wa hydroponic , miundo ya mbao inaunga mkono paa, ikionyesha mazingira yanayodhibitiwa ya kilimo.

Mfumo mdogo wa hydroponic uliowekwa kwenye sanduku la plastiki la buluu. Mfumo huo una mimea michache iliyopandwa kwenye sufuria ndogo zenye changarawe, zikiwa zimeingizwa kwenye tundu zilizopo juu ya sanduku.

Kilimo cha kisasa kinafanyika ndani ya chafu ambapo mimea ya mboga imepandwa kwenye mabomba yanayokwenda sambamba. Upande mmoja kuna mimea yenye majani membamba na yaliyosokota, ikiwezekana ni lettuce , ilhali upande mwingine kuna mimea yenye majani mapana.

Shamba ndogo ya mboga za majani, yenye majani mabichi na yaliyokomaa, yamepandwa ndani ya chombo cheusi kilichowekwa juu ya fremu ya mbao. Chini ya chombo hicho, kuna ndoo nyeupe ambayo inaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji. Ose nyeuse imeunganishwa kutoka kwenye chombo hadi kwenye ndoo.

Shamba kubwa la lettuce linaonekana likikuwa katika mfumo wa hydroponic ,ambapo mimea inakuwa kwenye mabomba meupe yenye mashimo. Kila mmea wa lettuce una majani ya kijani kibichi na umezungukwa na mabomba ya maji.

Bustani kubwa ya kisasa inaonekana ikiwa na mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa kwa utaratibu. Baadhi ya mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa mistari mirefu ikionesha mfumo wa kilimo cha hydroponics .

Bustani ndogo iliyoinuliwa, iliyojengwa kwa mbao, imejaa mimea ya kijani kibichi inayoonekana kustawi. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeunganishwa kwa uangalifu kwenye bustani. Ukihakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Kifaa cha Hydroponic cha rangi ya manjano na nyeusi imepandwa mimea michache ya kijani kibichi mfumo wa bomba la hewa unaokena ukiunganishwa uanonyesha uwezekano wa mfumo wa kuzungusha maji na virutubisho.

Katika chumba chenye ukuta wa cement kuna mfumo wa kisasa wa hydroponic unaotumia mabomba meupe ya PVC.Mimea ya mboga, hasa lettuce imepandwa kwa wingi kwenye ngazi mbalimbali za mabomba hayo.

Mwanaume anaonekana akimwagilia mimea kwenye mfumo wa kilimo cha wima, ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba yaliyopangwa kwa safu. Amevalia fulana nyeusi na suruali nyeusi, na ameshikilia ndoo nyeusi mkononi mwake.

Mimea mbalimbali imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Mfumo huu wa upandaji unaruhusu mimea kukuwa katika tabaka nyingi na kuunda bustani wima. Majani ya kijani kibichi yamejazana ndani na kuzunguka mabomba yakionyesha ukuaji mzuri wa mimea.

Shamba kubwa limefunikwa na mimea ya mahindi iliyokomaa na yenye afya. Ikionyesha rangi ya kijani kibichi iliyokolea. Mistari ya mahindi imepangika vizuri ikifunika sehemu kubwa ya ardhi. Kwa mbali milima na miti mikubwa inaweza kunaonekana ikiongeza uzuri wa makazi.

Ng'ombe wengi wa maziwa, wengi wao wakiwa wa rangi nyeusi na nyeupe wamekusanyika katika zizi au eneo la kufungiwa. Wengine wanaonekana wakisimama huku wengine wameketi. Sakafu inaonekana kuwa na udongo au matope.

Mkusanyiko mkubwa wa vitunguu vyekundu vilivyomwangika ardhini. Mikono miwili inaonekana ikichagua au kupanga vitunguu hivyo, ikionyesha shughuli za kuvuna au kuuza. Baadhi ya vitunguu vinaonekana kuwa vimepuputika maganda yake.

Katika shamba mashine ya kuvunia nataka inapakia nafaka kwenye lori la mizigo, ikionyesha shughuli za kilimo. Nyuma yake nyimbo za matrekta zinaonekana zikivuka shamba zikionyesha kazi iliyofanywa.

Shamba kubwa la kabichi linaonekana likilimwa kwa bidii na watu watatu wanaonfanya kazi shambani. Watu hawa wamejishughilisha na kazi ya kilimo, labda wakipalilia au kuvuna, huku wakionyesha kujitolea kwao kwa ardhi. Majani ya kabichi yanaonekana yakiwa na afya na yamejaa, yakionyesha mavuno mazuri yanayotarajiwa.

Vitunguu vingi vya rangi ya nyekundu vinaonekana chini vikionyesha labda ni sehemu ya soko au ghala. Mkono wa mtu unaonekana ukirusha vitunguu vingine kutoka kwenye chungu kikubwa ambacho pia kimejaa vitunguu. Vitunguu hivi vinaonekana vyeupe na vya zambarau kwa mbali vikionyesha uzuri wake.

Sakafu ya chumba hiki kikubwa imefunikwa na kuku wengi wachanga wenye manyoya ya njano. Wamekusanyika pamoja wakionekana kuwa wengi sana. Juu yao, kuna vifaa vya kulishia na kumwagilia maji vining'inia kutoka dari.

Ndani ya chafu kubwa na yenye paa la kioo kuna mashamba makubwa ya mimea mbalimbali ikiwemo mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi. Safu za mimea zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na ukubwa wa aina tofauti. Mbali kidogo, kuna mtu mmoja anaonekana akishughulikia mimea kuashiria kuwa shughuli za kilimo zinaendelea.

Hapa panonekana eneo kubwa lililotengwa kwa ajili ya kukausha mazao labda kahawa au nafaka nyingine. Sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na malighafi nyingi zilizopangwa vizuri zikikaushwa chini ya jua. Miundo ya fremu za chuma imewekwa kando ya eneo hilo ikionesha mbinu maalum za kukausha mazao.

Shamba hili pana lina udongo mwekundu labda wenye rutuba. Mimea midogo midogo imepandwa kwenye mpangilio mzuri na inaonekana kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaopita chini ya safu za mimea. Mbali kidogo miti michache inaonekana ikisimama peke yake ikionyesha mandhari ya mashambani yenye watu.

Shamba lenye udingio mwekundu linaonekana likiwa limelimwa na kupandwa mimea katika mistari. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa umewekwa kando ya mistari hiyo ukionyesha utunzaji wa mimea

Mistari mirefu ya mimea midogo yenye maji mengi imeonekana shambani. Maji yanaonekana yakipita kwenye vijito vilivyo kati ya matuta ya mimea ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Udongo unaonekana kuwa na unyevu mwingi na una matuta yaliyoinuliwa ambapo mimea imepandwa.

Shamba lenye mistari mirefu ya mimea midogo linapanuka mbele, likionyesha ukuuzaji wa mazao. Kila mstari unaonekana ukiwa na bomba ndogo la umwagiliaji, likipita sambamba na mimea, kuashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba kubwa la mimea ya kijani kibichi linaonekana likinyweshwa. Maji yanatiririka kupitia mifereji na pia kupitia mabomba madogo yakifika kila mstari wa mmea. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu ikionyesha kuwa mfumo wa umwagiliaji unafanya kazi vizuri.

Shamba kubwa la kilimo linaonekana likiwa na mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu ndefu. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana ukisambaza maji kwenye mitaro iliyochimbwa katikati ya safu za mimea. Bomba jeusi linaonekana likipita mbele likiunganishwa na mfumo wa umwagiliaji.

Nondo nyeusi inaonekana ikining'inia na kudondosha matone ya maji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Maji yananing'inia chini ya bomba na baadhi yanaonekana ya kidondoka. Karibu na bomba kuna majani mabichi ya mmea.

Mistari ya mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye udongo kati kati ya mistari hio bomba jeusi la umwagiliaji linaonekana likipendekeza mfumo wa kumwagilia maji udongo unaonekana kua kavu kiasi na wenye kokoto ndogo ndogo huku mimea ikistawi vizuri.

Mashamba ya mimea yenye majani mabichi yamepangwa kando ya bomba jeusi la umwagiliaji ambalo lina viungio vya samawati. Baadhi ya matunda yanaonekana kama strawberry yameanza kuonekana chini ya majani.

Shamba lililoandaliwa vizuri linaonekana likiwa na mimea michanga iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa kando ya kila mstari, ukionyesha matumizi ya kiteknolojia ya kisasa katika kilimo.

Udongo uliolimwa unaonekana ukiwa na mistari ya mimea midogo iliyopandwa. Katikati ya shamba kuna bomba jeupe refu linaloendesha maji. Bomba hilo kuu linaunganisha mamirija midogo myeusi inayoelekea kwenye mimea. Ikionekana mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Mimea midogo imepandwa kwa safu ndefu shambani na kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi yamepangwa kando ya safu za mimea. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na kavu kidogo.

Katika ardhi yenye rangi ya udongo mwekundu, mitaro imechimbwa na mabomba ya umwagiliaji yamewekwa. Mabomba haya, baadhi yakiwa meusi na mengine yenye rangi ya kutu, yanaonekana yakiwa yameuganishwa na vifaa vya kijani kibichi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiendelea shambani, ukionyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo. Mabomba meusi yamelala chini, yakipita sambamba na mimea midogo iliyopandwa Kwa safu.

Shamba linaonekana likinyweshwa maji kupitia mfumo wa mabomba meupe. Maji yanatoka kwenye mashimo madogo kwenye bomba kuu na kutiririka kuelekea kwenye mimea michanga ambayo inaonekana kuwa imepandwa kwenya mistari iliyonyooka.

Nguo linaonekana likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, huku mabomba meusi yakiwa yametandazwa kwenye udongo. Mimea michanga, labda ya nyanya au mboga zingine, imepandwa kwa mpangilio na baadhi yao yako tayari yamezaa matunda yanayoonekana juu.

Katika shamba lililolimwa mimea michanga imepandwa kwa safu ikiwa na vijiti vya kuitegemeza. Miti imepangwa kwa mistari ikionyesha umwangiliaji wa matone kwa kutumia bomba nyeusi.

Shamba kubwa la kilimo linaonekana likiwa na mitaro mirefu iliyochimbwa katikati yake. Bomba jeupe linaonekana likipita ndani ya mtaro huo, likiashiria mfumo wa umwagiliaji au usambazaji wa maji.